Mabaki ya bustani ndogo ya mboga iliyo telekezwa, yenye majani makubwa na mabichi yaliyopandwa kwenye tray nyeusi iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Kuna ndoo nyeupe chini ya tray likikusanya maji yanayotiririka.

Makundi kadhaa ya mboga yanastawi kwenye vyombo vyeusi yakiwa yamepandwa kwa mfumo wa hydroponic kila chombo kimejaa mimea midogomidogo ya salad yenye majani mabichi yanayong'aa vyombo hivi vinaonekana kupangwa kwa utaratibu labda katika shamba dogo au bustani ya nyumbani.

Mazingira haya yanadhihirisha mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya mboga inakuwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ghorofa. Taa maalum ya kilimo imening'inia juu, ikitoa mwanga muhimu kwa ukuaji wa mimea.

Bustani ndogo iliyoinuliwa iliyojengwa kwa mbao, inamea mimea mingi ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeunganishwa vizuri ndani ya bustani, ukionyesha utunzaji makini. Bomba la kijani kibichi linaunganisha bustani na pipa la maji, likiashiria matumizi ya maji ya mvua au yaliyokukusanywa.

Mpangilio huu unaonyesha mfumo wa kilimo cha bustani wima, ambapo mimea inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi. Kuna aina mbali mbali za mimea yenye majani mabichi, ikiashiria mimea ya mboga au viungo.

Vibuyu vyeusi kadhaa vimepangwa kando ya ukuta, baadhi vikiwa na mimea iliyoanza kukua na vingine vikiwa na maji ndani yake. Eneo la chini limetandazwa na maganda ya miti, yakionyesha labda bustani ndogo au eneo la kilimo cha nyumbani.

Mizizi mirefu yenye rangi ya kahawia nyeupe inaning'ina kutoka kwenye muundo wa kijani kibichi unao fanana na ndoo ikielekea kwenye chombo cheusi kilicho jaa maji. Ndani ya chombo hicho pambu ndogo ya kijani inatiririsha maji ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic .

Shamba kubwa la mananasi, likiwa na safu ndefu za mimea yenye matunda yaliyokomaa. Mananasi yameonekana yakikua vizuri, na baadhi yao yameiva, huku majani yao marefu yakionekana wazi. Kwa mbali, milima na anga lenye mawingu kidogo yanaonekana, ikiashiria mazingira ya kilimo katika eneo la wazi.

Safu ndefu za mimea za nyanya iliyopandwa, ikiwa na matunda mabichi na machache yaliyoiva. Njia ya udongo inanyooka katikati ya safu hizo, ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa, pengine ndani ya chafu.

Mandhari haya yanaonyesha ndani ya chafu kubwa ambapo mimea mirefu imepandwa kwa safu nadhifu. Njia ya udongo imepita katikati ya mimea ikitoa nafasi ya kutembea. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya mimea hiyo akielekea mbele.

Trekta la zamani la rangi nyekundu lililopaki katikati ya shamba likiwa limeelekezwa mbele. Magurudumu yake makubwa yanaonekana yamefunikwa na udongo na moshi unajitokeza kutoka juu ya injini yake.

Katika shamba hili, kuna mimea mingi ya brokoli iliyopandwa kwa safu ndefu. Baadhi ya mimea ina majani mabichi na yenye afya. Huku sehemu zingine zikiwa na rangi ya kijani kibichi isiyookolea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umekunjwa vizuri.

Mahindi yameanikwa kwenye eneo refu na pana yakiwa yametandazwa vizuri kwa ajili ya kukaushwa. Eneo hili la kukuashia limezungukwa na udongo mwekundu na kuna miundo mingine ya kukaushia inayofanana nayo kwa mbali.

Mashine kubwa ya kuvunia yenye rangi ya njano ikifanya kazi shambani. Mashine hiyo inatumika kuvuna mazao ambayo yanonekana kama mpunga, au ngano, na mtu mmoja anonekana akiendesha mashine hiyo, huku mwingine akisimama juu yake.

Safu mbili za mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye udongo ikiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolala chini kando ya kila safu .Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ukiashiria umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mimea midogo ya kijani imepandwa kwa safu ndefu zikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba la umwagiliaji la rangi ya kijani linapita katikati ya safu likiwa na ncha za maji. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ukiashiria umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu na michanga linaonekana likinyeshwa maji. Mfumo wa umwangiliaji unaotumia mabomba yenye matundu unatiririsha maji kwenye safu za mimea, zikionyesha juhudi za kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao.

Mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, ikionyesha shamba lililo tunzwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekena ukiwa na mabomba meusi yaliyo pita kando ya kila safu ya mimea, ikisisitiza kilimo cha kisasa.

Ardhi ya kilimo imeandaliwa kwa ajili ya kupanda ikiwa na mito midogo ya maji ikipita katikati ya matuta. Hii inaweza kuwa ni mfumo wa umwangiliaji wa mifereji, unaotumika kuhakikisha maji yanafika kwenye mimea.

Shamba kubwa limepangwa kwa safu ndefu za udongo mwekundu na mimea michache imeanza kukua upande wa kulia. Mabomba meusi ya umwagiliaji yametandazwa kando ya kila safu yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Mistari ya mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia, uku bomba jeupe likipita katikati ya safu likiashiria mfumo wa umwagiliaji. Kwa mbali kuna mimea mingine na kiasi cha watu watu kinaweza kuonekana iikionyesha shuguli za kilimo.

Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba yakinyunyizia udongo ulio wazi. Njia mbili za maji zinaonekana zikinyunyiza pande zote mbili za bomba zikifunika eneo pana. Matone ya maji yanaonekana yakiruka hewani, yakionyesha nguvu ya shinikizo la maji.

Shamba hili lina mistari mirefu ya mimea midogo, iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Kila mstari wa mmea una bomba refu jeusi la umwagiliaji, likipita kando yake, likionyesha matumizi ya umwagiliaji wa matone.

Shamba ndogo lililopandwa mimea michanga, ikiwezekana mboga za majani, zikiwa zimepangwa kwa safu nadhifu, kila safu ina bomba la umwangiliaji la matone, likionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo unaohifadhi maji.

Mimea michanga imechipuka kutoka kwenye udongo ikiwa imepangiliwa kando ya mabomba ya umwagiliaji. Mfumo wa matone unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo, na mistari iliyonyooka inaashiria mpangilio sahihi wa shamba.

Mpanda wa kijani kibichi unachipuka kutoka kwenye udongo, ukinywa maji kutoka kwa bomba dogo la umwagiliaji. Bomba hilo refu jeusi linapinda kupita udongo wenye matuta, ilkileta maji moja kwa moja kwenye mizizi ya miche.

Hii ni shamba kubwa lenye mimea, iliyopandwa kwenye safu nadhifu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umelimwa vizuri, tayari kwa kilimo. Mimea michanga labda mahindi na mimea mingine, inakuwa vizuri na ina afya.

Bomba jeusi la umwagiliaji limefunika udongo likivuja maji kwa matone madogo madogo. Yakimwagilia mmea mchanga wa kijani. Eneo hili linaonekana kuwa shamba lililotayarishwa kwa kilimo huku udongo ukiwa na rangi ya kahawia.

Shamba lililoandaliwa linaonekana likiwa na mitaro mirefu ya mistari iliyotengenezwa kwa ajili ya kilimo. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye baadhi ya mitaro hiyo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo una rangi ya kahawia na kwa mbali kuna mimea mingine ya kijani kibichi.

Hiki ni kisa kinachoendelea ndani ya chafu ambapo mimea ya pilipili ya njano inakuwa kwa safu. Matunda ya pilipili yameonekana yakining'inia kutoka kwenye mashina. Huku mimea ikiwa imefungwa kwenye nyuzi ili kusaidia ukuwaji wake.

Katika bustani ndogo udongo umepangwa kwa safu na mimea michanga imepandwa ndani yake. Bomba la umwagiliaji wa matone limetandazwa karibu na mimea likihakikisha ina pata maji ya kutosha. Vipande vya mbao vimetumika kama mipaka ya bustani na kuna uzio mweupe kwa mbali.

Mimea midogo imepandwa kwa safu ndefu kwenye udongo mwekundu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoendesha kando ya safu za mimea. Udongo unaonekana kuwa umekauka kidogo na kuna nyayo za watu zikionekana. Hii inaweza kuwa shamba ndogo la kilimo.

Shamba lililopandwa ambapo safu za mimea michanga zinaonekana zikimeza katika udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone inafuatana na kila safu ya mmea, ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo inayohifadhi maji. Njia nyembamba za udongo zimetenganisha safu hizo, zikitoa nafasi ya kupita.

Mistari ya mazao mapya imepandwa kwenye udongo wenye matope huku mfumo wa umwagiliaji ukinyunyiza maji juu yake, ikionyesha juhudi za kilimo. Mabomba meusi na meupe yanaonekana yakipita katikati ya safu za mimea yakipeleka maji kwa ufanisi.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaning'inia likidondosha matone ya maji huku majani ya kijani kibichi yakionekana kwa mbali. Tone moja la maji linaonekana likining'inia kutoka kwenye bomba likiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani. Ndoo nyekundu imening'inia kutoka kwenye uzio wa fito na kamba. Na bomba jeusi limetoka kwenye ndoo hiyo ikielekea kwenye mistari miwili ya mimea michanga.

Shamba hili lina safu ndefu za mimea michanga zilizopandwa kwa utaratibu kwenye udongo. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya kila safu ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha.